Tangazo ya bima ya boda kutoka kwa kampuni ya Imana. Juu yake kuna pikipiki iliyoanguka barabarani, ikiashiria ajali au uharibifu. Chini kuna maandishi yanayoeleza aina ya bima, pia kuna nambari ya simu kwa maelezo zaidi.

Noti ya shilingi ya elfu moja ya Kenya. Juu kuna sura ya Mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa rais wa kwanza. Upande wa chini kuna tembo kadhaa wakiwemo wakubwa na wadogo wakitembea kwenye nyasi.

Duka la barabarani lenye ishara za photocopy, auto spare na mpesa, mbele yake kuna mwanaume amevaa suruali ya kijani akiwa amesimama akitumia simu yake, jua pia linaonekana liking'aa katika eneo hilo.

Wanaume wawili wameketi nje ya duka lenye mabango ya huduma za simu, Airtel Money na Safaricom M-pesa. Mmoja amevaa shati la bluu na jeans mwingine shati la machungwa. Mazingira ni ya mtaani na kuna barabara ya matofali mbele yao.

Magari kadhaa yaliyopangwa kwenye nyasi yakiwa yameegeshwa chini ya anga ya miti mirefu ya kijani. Yana rangi tofauti ikiwemo buluu, nyeusi na nyeupe na ni kama inatumika na abiria wa kawaida.

Duka ndogo la kibanda cha M-Pesa, kuna rafu za bluu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Nje kuna kreti za Coca-Cola, maji ya chupa, na mifuniko ya manunuzi ya Tuskys. Pembeni kuna tairi la gari.

Barabara yenye shughuli nyingi na maduka kadhaa pembeni. Kuna matunda yaliyopangwa kuuzwa nje na mabango ya huduma za mpesa. Upande wa kulia kuna gari ndogo limeegeshwa. Ni mazingira ya biashara ndogondogo kwenye mtaa.

Aina mbalimbali za matunda zinazouzwa. Kuna machungwa, mapera, parachichi na kiwanu. Yamewekwa vizuri kwenye meza la wazi pia ni soko la matunda safi na kitamu.

Chumba cha maonyesho ambayo kuna magari kadhaa mapya yaliyopangwa ndani yenye rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu, kahawia na nyeusi. Kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga kwa asili na sakafu ni safi na inayong'aa.